Mtu amesimama akiwa amevaa vazi la nyekundu na nyeupe na ameweka mkono kiunoni. Na ni kama iko kwenye shamba ambapo kuna migomba ya ndizi kila mahali.

Kuna aina ya vyakula, inaonekana ni kama hoteli vile, ambapo kuna mishakiki, kuna samaki, kuna nyama, kuna sambusa, kuna viazi na kuna vibanzi, ambavyo ni kama vinauzwa.

Kuna kijana mmoja, anakama maziwa kutoka kwa ng'ombe mwenye rangi nyeusi. Anakinga maziwa hayo kwenye ndoo ya rangi ya grei.

Kuna aina ya vyakula juu ya meza. Na tunaona sahani nne, mbili zikiwa na samaki ingine ikona wali na mchuzi, na kachumbari ya tomato kwa kando. Na sahani nyingine iko na vibanzi vimewekwa tomato sauce . Tunaona soda ikiwa na mrija.

Sahani nyeupe yenye maua maua, ambayo iko na ubwabwa. Na kuna kijiko ndani ya chakula hicho, na pia kwenye kibakuli kidogo kando yake chini kimeekwa mchuzi wa samaki.

Chuma cha kuchomea nyama kimewekwa juu ya jiko la makaa ambapo tunaona mkono wa mtu ameshikilia nyama aina ya mishakiki inaonekana iko tayari.

Mandhari ya ufuo wa bahari ambapo tunaona miti na pia tunaona mtu akitembea. Kando kando kuna boti na pia kuna mbwa na kuna mchanga wenye rangi mweupe.

Kuna mihogo mingi ambayo tayari imeshakaangwa na imewekwa juu ya meza ambapo meza hiyo chini yake. Juu ya meza kumewekwa magazeti ndio mihogo hiyo imeweza kupanda, kupangwa pia tunaona kuna kisu.

Tunaona samaki zimewekwa juu ya gunia na zimepangwa kwenye mafungu kuonekana eneo hilo kuonekana kana kwamba ni mahali pa kuuza samaki. Na pia tunaona wanawake wawili ambao wanapanga mmoja ameinama. Na pia tunaona wanawake wengine. Pia kuna uteo, kuna ndoo, kuna mabeseni.

Kuna mafungu mengi ambayo yamepangwa, na yaonekana ni kama ni eneo la wazi, na pia ndizi hizi mbichi zama zimetoka kuvunwa sasa hivi. Nyuma yake kukiwa kuna watu na kuna miti, ikiashiria kwamba ni eneo la mazao.

Kuna jiko la makaa ambapo tuna makaa hayo yanawaka vizuri na juu yake kumewekwa nyama ambazo zimedungwa kwa vijiti ambapo tunaziita mishakiki.

Kuna sinia ya wali aina ya biriani ambapo kuna mchuzi juu yake wa biriani ambapo tunauita rojo kuna kachumbari na kuna viazi na kando kuna pilipili.

Tunaona mikono ya mwanamke ambaye ni kama ametoka kupokea chakula alikuwa anaekewa na tunaona sahani hiyo iko na aina ya vyakula kama samaki, sambusa, viazi.

Kuna watu wanaonekana wakitembea na pia kunaonekana ni kama kuna biashara inaendelea, ambapo kuna karai yenye vimejaa kripsi za viazi na pia kuna mihogo na kunaonekana watu ambao wameketi. Na kwingineko kuna magunia ya rangi nyeupe.

Hapa kuna sinia ambapo iko na bajia na kachumbari ya barachichi ambao ni mchanganyiko wa parachichi, vitunguu na tomato . Kando yake tunaona kibakuli chenye kiko na mchuzi wa kutunia bajia hizo.

Mandhari haya yanaonekana ya kuwa kwenye hoteli ambapo tunaona mtu kando, na juu yake kuna aina ya vyakula. Kuna chai, kuna kibakuli cha mbaazi, kuna sahani ingine iko na vipande vya limau na sambusa, kuna sahani ingine iko na chatini, kuna sahani nyingine iko na vijiko na kisu na kuna sahani ya mahamri.

Sahani ya rangi nyeusi ambayo imepangwa na vyakula ambapo tunaona ubwabwa wenye juu yake kumeekwa karoti na pia tunaona mboga za kijani ambazo pia imeekwa karoti kuna kibakuli chenye kimeekwa mchuzi kuna samaki ambae amekaushwa na kuna malimau mawili yenye yamekatwa kwenye vipande vipande.

Kuna Simba wawili ambao wamelala kwenye manyasi ya rangi ya kijani na tunaona pia miti imekauka na pia tunaona kama kuna mwangaza wa jua wenye unamulika kando kando.

Hapa kuna sinia ya ubwabwa yaani biryani, ambapo inaonyesha kuwa watu wanakula maanake kuna mikono minne na pia kuna sharubati aina ya Fanta.

Mandhari ya pwani yenye iko mashua za kienyeji juu ya mchanga mweupe na pia tunaona maua madogo madogo na manyasi ya aina ya kijani.

Inaonekana ni kama hapa ni hotelini ambapo kuna sahani, ama kuna aina ya vyakula, na kuna sahani ilikuwa na vibanzi na kwa upande wake kuna, hii ni kama kuku vile.